Mahali hapa panaonekana kuwa ni kliniki. Kliniki hizi zinaonekana kuwa zimeweza kuchora bendera ya Kenya katika kuta zake. Kunaonekana kuna watu wawili ambao wameelekea katika kliniki.

Mahali hapa panaonekana kua ni mahali ambapo pameweza kukumbwa na janga la maji. Watu wanaonekana kuwa wameweza kujihamu kwa nguo zipasavyo. Panaonekana kua pana maji mengi ambayo yameweza kusimama. Pia panaoneka kuna watu ambayo wameweza kutoa viatu na kuingia kwenye maji yale.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana wazimamoto. Wazimamoto hao, wakona gari lao ambalo wanatumia kuzima moto. Pia panaonekana pana gari lingine jeusi. Wazimamoto hawa wameweza wanaweza kuchukua bidhaa zao na kuelekea upande uliona hatari.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali ambapo pameweza kukumbwa na janga mpaka pakaletwa msaidizi wa serikali. Panaonekana janga lililowakumba ni janga la maji. Panaonekana pana maji mengi zaidi.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali palipokumbwa na janga. Janga hili linaonekana kuwa ni janga la maji. Panaonekana kuwa manyumba yameweza kuvamiwa na maji, maji ambayo yameweza kuingia ndani ya manyumba hayo. Panaonekana pana watu wawili ambao wanaonekana ni wa kikosi cha kuokolea watu.

Hapa panaonekana kubwa pana milima mingi. Kuna milima kama minne hivi mirefu mirefu. Pia panaonekana kuwa mawingu yameweza kujipanga vyema. Mawingu yanaonekana kuwa pana rangi ya samawati na tuwingu tunne hivi tutano.

Pahali hapa panaonekana pana watu, watu hawa, wanaonekana kuwa wanang'ang'ana kusafisha maeneo fulani, panaonekana kuwa wanabeba taka kwa magunia, pia panaonekana pana ofisa wa usafi ambaye anawa, anawaeleza vile ambavyo watafanya.

Mahali hapa ni shuleni. Mahali hapa panaonekana kuwa pana wanafunzi wawili ambao wananawa mikono. Wanafunzi hao, wanaonekana kuwa wameweza kuvalia barakoa zao. Pia wanafunzi hawa wameweza kudumikia sare zao za shule.

Hawa ni wapiganaji wa ngumi, wapiganaji hawa wanaonekana kuwa wameweza kuvaa glovu mikononi mwao iliwanapo pigana wasiweze kuumizana wenyewe kwa wenyewe, mmoja anaweza kuonekana kuwa ameweza kupigwa ngumi moja la mdomo.

Hii ni miti, miti hii inaonekana kuwa imemea vyema. Pia miti hii inaonekana kuwa ni mirefu sana. Miti hii inaonekana kuwa pia ina majani mengi. Majani haya yanaonekana kuwa ni ya kijani kibichi.